Kwenye dawati ya maelezo ya huduma kuna wahudumu wawili ambao wote wantazama upande mmoja katika upande wa kulia nyuma yao kuna mmoja anaonekana akiongea na simu upande mwingine wa kushoto wahudumu wawili wako ndani ya ofisi ya kuchapisha nyaraka .

Katika kituo hiki cha Huduma Center kuna wahudumu hapa. Kila mtu hapa amevaa barakoa. Kwenye mlango amesimama mlinzi, wawili wamesimama na mmoja anapeana maelezo akitumia ishara ya mikono. Na mmoja kwa hao walioketi anatia makini kwa kile anachoambiwa.

Aliyekua rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ako mbele ya umati. Kando yake kuna jaji wawili, na bibiye upande mwingine. Alikua anapeana kiapo chake cha kuitumikia nchi yake vizuri.

Katikati ya uwanja wa mpira wa kikapu kuna wachezaji. Aliyevaa vazi la samawati ameushika mpira, na wapinzani wake wanakimbia ili kuuchukua. Kando ya uwanja huu, wameketi mashabiki ambao wanautazama mchezo huo.